Hii ni ofisi ya serikali. Wananchi wanakuja katika ofisi ya serikali kupata huduma kadha wa kadha. Kuna wengine wanaohitaji huduma za NSSF, huduma za SHA na huduma zinginezo. Watu waliyoandikwa kazi katika ofisi hizi, huhudumia wananchi wanaohitaji huduma hizo.

Huu ni mkutano ya wanasiasa, wanasiasa wa chama cha ODM wamekusanyika, wamekuja pamoja katika chumba la chungwa. Wanasiasa hawa wanataka kuhutubia nchi, wako na maneno ya kusema kuelekezea wananchi na wafuasi wao.

Hapa ni mashabiki wa timu ya raga, mashabiki hawa wanaonekana kuwa na furaha sana wameweza kushikilia bendera ya kenya wakishangilia. Tunavyoona wengine wameweza kushikilia maua wakishangilia wachezaji wao.

Hapa uthibitishaji wa majaji unaendelea. Majaji wameweza kuvalia mavazi yao ya kijaji na wanataka kuithimishwa. Rais anaonekana akiandika kitu akiweza kuweka saini vitabu vya uthimishaji wa jaji hao.

Hapa kuna mkutano wa kisiasa. Rais ameweza kuhudhuria mkutano wa kisiasa na baada ya hapo kuweza kutangamana na wananchi. Anaonekana akiwasalimia kwa mkono wananchi wanao onekana kwa furaha sana. Wananchi wengi pia wameweza kumnyoshea mkono ili waweze kupata kusalimia rais.